Mtu huyu anatoa pesa kama malipo kwa bidhaa au huduma ambazo anaweza kuwa amezipokea. Kulipa pesa ni sehemu muhimu ya biashara na maisha ya kila siku. Inaonyesha uwajibikaji na heshima kwa makubaliano.

Hizi ni maelfu za pesa za Kenya. Pesa hizi hutumika katika shughuli mbalimbali kama kulipa ada, kulipa kodi au kununua bidhaa za dhamani kubwa. Kiasi hiki cha fedha kinahitaji kupanga matumizi kwa makini ili kuepuka upotevu.

Biashara ya kuuza nyama ni chanzo muhimu cha kipato kwa watu wengi. Na inahitaji usafi, uaminifu na vibali halali. Kwa kuuza nyama safi na bora mfanyi biashara hujenga uaminifu na wateja wake.

Uwepo wa pesa huleta utulivu wa akili na huongeza fursa za maendeleo kwa mtu, hata hivyo ni muhimu kupanga matumizi vizuri kuweka akiba, na kutumia pesa kwa busara ili kudumisha hali hio kwa muda mrefu.

Biashara ya mayai ni shughuli yenye faida inayohusisha uzalishaji na uuzaji wa mayai kutoka kwa kuku wa kisasa au wa kienyeji. Mayai huuzwa kwa rejareja au kwa jumla kwa wateja wa nyumbani, shule au masoko. Ili kufanikiwa mfanyabiashara anahitaji kuku wenye afya, chakula bora na mazingira safi ya kufugia.

Bima ya wanyama ni huduma ya bima inayolinda wafugaji dhidi ya hasara inayoweza kutokana na vifo, magonjwa, wizi au majanga kama ukame na mafuriko kwa mifugo yao. Bima hii hulipa gharama za matibabu au fidia endapo mnyama atapotea au kufa.

Samaki wa kukaangwa hupikwa kwa kuzamishwa kwenye mafuta ya moto hadi wawe rangi ya dhahabu na awe na ladha nzuri. Samaki hizi huweza kuliwa na wali, ugali na mara nyingi hutayarishwa kwa kuongezwa viungo kama limau, vitungu na pilipili.

Hili ni gari nyeusi na la kifahari. Ni aina ya gari yenye muonekano wa kuvutia Iliyotengenezwa na teknolojia ya kisasa na viwango vya juu vya faraja. Inaashiria hadhi, mafanikio na mara nyingi hutumiwa na watu mashuhuri kama viongozi na katika hafla za kiheshima.

Kenya Ports Authority ni shirika la serikali lililosajiliwa rasmi nchini Kenya, kupitia sheria ya bunge. Likiwa na jukumu kuu la kusimamia, kuendesha, boresha, na kudhibiti bandari zote za Kenya, za bahari, na za maji ya ndani.

Vikapu ni vyombo vya asili vinavyotengenezwa kwa mkono, kwa kutumia nyenzo kama vile majani ya mitende, mianzi, au nyasi. Hutumika kubeba bidhaa sokoni, kuhifadhi vyakula nyumbani, au hata kama mapambo. Mbali na matumizi yake ya kila siku, vikapu vinaonyesha ubunifu na utamaduni wa jamii mbalimbali, hasa zile za vijijini.

Hii ni ofisi inayobadilisha fedha kutoka sarafu moja hadi nyingine. Wasafiri na wafanyibiashara huitumia kupata pesa za kigeni kwa haraka na kwa viwango vinavyokubalika. Ofisi hizi hufanya kazi chini ya usimamizi wa benki kuu ya nchi.

Bima ya afya ni huduma ya kifedha inayosaidia kugharamia matibabu, pale mtu anapougua au kupata ajali. Mtu hulipa ada ya kila mwezi au mwaka na anapougua, kampuni ya bima huchangia au kulipa gharama za matibabu kama dawa, vipimo, upasuaji au kulazwa hospitalini.

Hapa ni mahali ambapo magari huuzwa. Maduka haya huonyesha aina mbalimbali ya magari. Baadhi ya maduka yakuuza magari hutoa pia huduma za mkopo, bima, au vipuri vya magari. Ni muhimu kwa mnunuzi kuangalia hali ya gari, bei na masharti kabla ya kufanya ununuzi.

Bima ya afya ni muhimu kwa sababu husaidia kugharamia matibabu wakati mtu anapougua au kuumia. Hivyo hupunguza mzigo wa kifedha kwa familia. Inamwezesha mtu kupata huduma bora za afya kwa wakati ikiwa ni pamoja na vipimo, dawa, upasuaji na matibabu ya dharura.

Pesa ni raslimali muhimu inayowezesha watu kubadilishana bidhaa na huduma, kukidhi mahitaji ya kila siku, na kupanga maisha ya baadaye. Inaweza kuwa aina mbalimbali kama noti, sarafu, au pesa za kielektroniki kama M-Pesa. Kupitia Pesa, watu huaendesha biashara huwekeza, kulipa ada, na kuweka akiba.

Biashara ya mtumba ni shughuli ya kuuza nguo, viatu na bidhaa zingine zilizotumika kutoka nchi za nje. Ni biashara maarufu sana nchini Kenya kwa sababu bidhaa zake ni ya bei nafuu na mara nyingi ni za ubora wa hali ya juu. Wafanyibiashara waanza kwa kununua mzigo kwa jumla na kuuza rejareja sokoni au mtandaoni. Biashara hii hutoa ajira kwa maelfu ya vijana na akina mama.

Biashara ya duka ni shughuli ya kuuza bidhaa mbali mbali kwa wateja katika eneo moja kama vile vyakula, bidhaa za nyumba, vinywaji vifaa vya shule au bidhaa za dukani kwa matumizi ya kila siku. Duka linaweza kuwa ndogo la kijiji au kubwa la mjini. Biashara ya duka ikisimamiwa vizuri, ni chanzo cha mapato ya kudumu.

M-pesa ni huduma ya kifedha ya simu inayotumiwa kutuma au kupokea pesa, kulipa bili, kununua bidhaa, kuweka au kutoa pesa kupitia wakala. Ilianzishwa hapa nchini Kenya na kampuni ya Safaricom na imeweza kuleta mapinduzi katika mfumo wa malipo, hasa kwa watu wasio na akaunti za benki.

Hili ni duka la maziwa, mara nyingi hupatikana karibu na makazi ya watu au sokoni na hutoa maziwa kwa reja reja au kwa jumla. Baadhi ya maduka huuza pia bidhaa za maziwa kama mtindi, siagi na jibini. Ili kudumisha ubora, ni muhimu kuhifadhi maziwa kwenye jokofu au chombo cha baridi.

Gari aina ya pick-up ni aina ya gari lenye sehemu ya mbele ya abiria na sehemu ya nyuma ya kubeba mzigo. Hutumika sana kwa shughuli ya biashara, kilimo na usafirishaji wa bidhaa vijijini na mjini.

Saluni ni mahali ambapo huduma za urembo hutolewa kama kusuka nywele, kunyoa, kupaka rangi ya nywele, kutengeneza kucha na kutoa huduma za usafi wa ngozi. Ni eneo la kupumzika na kujitunza hasa kwa wanawake na wanaume wanaopenda mwonekano mzuri na nadhifu. Saluni pia ni chanzo ya ajira na kipato kwa vijana wengi huku nchini.

Shilingi elfu moja ya Kenya ni noti ya rangi ya kahawia yenye picha ya bunge la Kenya. Ni kati ya noti zenye thamani kubwa na hutumika kufanya manunuzi ya kiasi kikubwa cha pesa.

Kuwa na hela ni hali ya mtu au jamii kuwa na fedha za kutosha kutimiza mahitaji ya kila siku kama chakula, kazi, elimu na afya. Hela huleta utulivu, huongeza fursa ya maendeleo na kurahisisha maisha. Hata hivyo matumizi bora ya hela ni muhimu ili kuepuka matatizo ya kifedha hapo mbeleni.

Kununua gari ni uwekezaji mkubwa unaohitaji umakini ili kuepuka hasara au matatizo ya kisheria. Inahusisha kuchagua aina ya gari kulingana na matumizi, kuangalia bei na hali ya gari kabla ya kuinunua.

Bima ya nyumba ni kinga muhimu inayolinda jengo lako na mali dhidi ya majanga kama moto, wizi na mafuriko, inatoa faraja na usalama wa kifedha unapopatwa na hasara isio tarajiwa.

Hili ni soko. Soko ya chakula ni mahali ambapo watu huuza na kununua vyakula mbalimbali kama mboga, matunda, nafaka na bidhaa zingine za kula. Ni sehemu muhimu kwa wakulima, wafanyibiashara na wanunuzi na huchangia katika upatikanaji wa chakula safi na kipya katika jamii.

Kuwa na gari ni kumiliki chombo cha usafiri binafsi, kinachorahisisha safari za kila siku. Huwezesha mtu kusafiri kwa urahisi, kubeba mizigo, na kuokoa muda, lakini pia kunahitaji gharama za mafuta, matengenezo, bima, na ushuru wa barabara.

Hili ni gari la kifahari lililotengenezwa kwa ubora wa juu, teknolojia ya kisasa na muundo wa kuvutia. Gari kama hii hutoa starehe ya hali ya juu, usalama bora na heshima kwa anayeiendesha. Rangi ya gari hili pia linavutia sana.

Biashara ya kibanda cha mboga ni njia rahisi na ya haraka kupata kipato cha kila siku. Mboga mbichi kama sukuma wiki, nyanya, kitunguu, karoti na aina zingine, huuzwa kwa wingi kwa sababu ni chakula cha lazima katika familia nyingi. Ukiweka banda mahali penye watu wengi na kudumisha usafi na huduma nzuri, biashara hii inaweza kukua kwa haraka.

Hili ni duka linalouza bidhaa za kila siku za nyumba, kama vyakula mbichi, kama matunda, mboga, vyakula visivyokaushwa kama mchele, maharagwe, na bidhaa zingine kama maziwa, unga, mafuta, sukari, na bidhaa za usafi pia. Ni mahali ambapo wateja huenda kununua mahitaji yao ya chakula na matumizi ya kila siku. Maduka haya yanaweza kuwa madogo, ya mtaani, ama makubwa kama supermarket .

Bima ya gari ni huduma ya kifedha inayolinda mmiliki wa gari dhidi ya hasara au uharibifu unaoweza kutokea kwa ajali, wizi, moto au madhara kwa watu wengine. Hulipwa kila mwaka au kwa miezi na huwezesha fidia endapo ajali itatokea.

Biashara ya mtumba ni shughuli ya kuuza nguo na bidhaa zingine zinazotumika kutoka nchi za nje. Biashara hii huwapatia watu kipato na huwapa wateja fursa ya kupata mavazi kwa bei nafuu na ya kipekee.

Familia yenye furaha ni wale ambao wanaishi kwa upendo, maelewano na heshima ,kila mtu uhisi kuthaminiwa ,kusikilizwa na kuwa sama kimwili na kihisia.

Mapambo hutumika kupendezesha mwili, mavazi, nyumba au maeneo ya sherehe hasa katika tamaduni za kiafrika. Mapambo ya kiasili ni yale ambayo yanatengenezwa kwa kutumia mali ghali kutoka kwa mazingira ya asili kama vile majani, ngozi, udongo ama mbegu.

Pesa ni njia ya kubadilishana bidhaa na huduma. Zinakuja kama sarafu au noti, na zina thamana inayokubaliwa na jamii. Pesa hutumiwa kununua vitu, kulipa huduma na kuokoa kwa matumizi ya baadaye.

Kulipa ushuru ni kutoa kiasi fulani cha fedha kwa serikali kwa mujibu wa sheria ili kusaidia kugharamia huduma za umma kama afya, elimu na maendeleo ya jamii. Ni jukumu la kila raia au biashara kulipa ushuru ipasavyo.

Hapa kuna sherehe, na kawaida sherehe ya kijamii ni tukio linalowaleta watu pamoja kusherekea jambo maalum kama vile harusi, siku ya kuzaliwa, tamaduni, au mafanikio. Sherehe hizi huambatana na chakula, muziki, ngoma, na mazungumzo ya kufurahisha. Ni njia ya kuimarisha uhusiano na utamaduni.